Hawa ni wanawake wawili, mwanamke mmoja amevaa hijabu ya kijani kibichi na ameketi kumsikiliza mwanamke mwingine. Mwanamke wa pili amevaa kofia ya buluu ya upasuaji na koti nyekundu anaonekana kama daktari wa meno au mtaalamu wa afya wa kinywa.

Huyu mwanamke anayeweza kuwa mtaalamu wa tiba au msaidizi, akimsaidia mwanamke aliyerudi nyuma na kutumia magoti yake kusimama. Wako ndani ya chumba na mwanaume huyo anaonekana kujitahidi lakini ameazimia.

Hawa ni wanawake wawili wakitembea kwenye maji yaliyotuama labda kutokana na mafuriko au mvua mkubwa. Mwanamke mmoja upande wa kushoto anaonekana akimwaga maji kutoka kwenye ndoo huku mwingine upande wa kulia akiwa amebeba chombo cheupe.

Huyu mtu anaonekana kuwa mwanaume na amevaa nguo za kitamaduni za wa Maasai, zenye shanga na shuka nyekundu na nyeusi akipokea chanjo. Amevaa barakoa ya buluu usoni. Mtu anayemchanja ambaye anaonekana kuwa mwanamke amevaa koti ya buluu.

Huyu ni mwanamke ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno akiwa anatibiwa. Daktari wa meno aliyevaa koti jeupe na barakoa, anatumia vifaa kutibu meno ya mwanamke huyo. Karibu naye kuna msaidizi, pia amevaa barakoa na nguo za hospitali akimsaidia daktari.

Huyu ni daktari wa kiume akimchunguza sikio mwanamke. Wote wawili wanaonekana kuwa katika mazingira ya kliniki au kambi ya matibabu, kutokana na uwepo wa watu wengine nyuma na miundo inayofanana na hema. Daktari amevalia koti jeupe na ana miwani.

Huyu mtu anafanya kazi ya meno amesimama mbele ya kiti cha mgonjwa, akiwa amevalia mavazi ya buluu ya kitabibu, ana miwani maalum kichwani na anatumia kifaa cha meno kama zile kibano au chombo cha kukagulia kumwangalia mgonjwa huyo.

Hii ni hali ya mafuriko katika mtaa fulani. Barabara imejaa maji ya kahawia ambayo imefunika sehemu kubwa ya magari na pikipiki. Katikati, kuna magari jeupe ambalo limezama nusu ndani ya maji. Upande wa kushoto, kuna mwanamume anaendesha pikipiki ya buluu akijaribu kupita kwenye maji hayo.